Duka kubwa la mavazi lina nguo zilizopangwa kwenye racks mbalimbali. Taa nyingi za dari zinatoa mwangaza mkali unaonyesha mpangilio safi na wakuvutia dukani. Mazingira yanaonyesha duka la kisasa la nguo ndani ya jumba la biashara.

Duka la bidhaa za mitindo lenye mwangaza wa kuvutia linaonyesha bidhaa kama vile kofia, mikoba, sakafu na mapambo mengine ya mavazi. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio ulio mzuri kwenye meza na stendi maalum na mandhari ya ndani ni safi na yenye rangi angavu.

Shati mbalimbali za rangi tofouti zimepangwa kwenye standi ndani ya duka la nguo kuta zimejaa rafu zilizojaa mavazi mengine kutazwa juu kwa mwangaza nzuri. Mazingira yanaonyesha duka la kisasa la mavazi ya wanaume.

Nguo za vitambaa zimepangwa kwenye roo sindani ya chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae. Kuna mikoba juu ya meza na taa za dari zenye mwangaza wa kutosha. Mazingira yanaonyesha duka au soko la nguo la bei nafuu.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa mbalimbali za mavazi kwa watoto na watu wazima . Mbele ya mlango kuna mabango ya matangazo ya mapunguzo la bei likiwa na alama ya sale na asilimia za ofa. Mazingira yanaonyesha ununuzi wa kisasa katika jumba la kibiashara.

Mannequin ya watoto wamevalia mavazi rasmi yakiwa ndani ya duka la nguo. Kuta zimejaa raki zilizo na makoti, suruali na suti huku mwangaza wa dari ukiangaza vizuri. Mazingira yanaonyesha duka la mavazi ya wanaume.

Picha linaonesha sehemu la duka la nguo ambapo mavazi mbalimbali ya wanaume yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kuna mashati, koti na suruali zilizopangwa vizuri pamoja na picha ndogo za mfano wa mavazi yaliyovaliwa.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwa utaratibu kwenye mashika nguo ndani ya duka lenye taa za kupendeza. Rangi nyingi tofauti zinaaonekana kama vile manjano na nyeusi ikionyesha utofauti wa mavazi yanayouzwa. Mazingira ni safi na nadhifu.

Duka la nguo za kiume lililoandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia likiwa na suti, mashati, suruali na tai zilizopangwa kwenye wima na meza. Kuna bango linalotangaza punguzo la bei na picha za mfano ya mavazi ya kuvaa kazini.

Duka la mavazi na viatu lina nembo yenye rangi ya bendera ya Italia na maandishi italian men and ladies fashion . Ndani ya duka kuna rafu venye viatu mbalimbali vilivyopangwa vizuri pamoja na nguo zilizoanikwa upande wa kushoto.

Fulana ya rangi nyeusi iliyoadikwa Pink Floyd The Wall imeonyeshwa kwenye standi ya nguo. Pembeni kuna fulana nyengine zenye picha na maadishi tofauti. Duka linarangi na taa za kisasa ikiwa na rafu na nguo nyingi zilizopagwa vizuri.

Wateja wanachagua mavazi kwenye duka la nguo lililo na rafu nyingi. Mavazi yamepangwa kwa rangi na ukubwa na kuna mabango yanayoonyesha bei nafuu. Mmoja wa wateja amevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari.

Vibonzo vitatu vya kuchezea vimewekwa juu ya rafu ndani ya duka. Kuna dubu wa manjano aliyevaa shati jekundu, nyani wa pinki mwenye moyo kifuani na pengweni mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Chini ya rafu kuna nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye viwiko.

Gari kubwa la kubebea magari limeegeshwa likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi. Imesimama nje chini ya anga la buluu lililokuwa safi. Majengo yanaonekana nyuma . Inaonekana kama yuko eneo la viwandani.

Basi la zamani la rangi ya buluu na nyeupe limeengeshwa nje. Limesimama kwenye ardhi isiyo sawa mbele ya jengo la matofali. Lina board la chuma mbele na paa linaloonekana kuwa na kutu.

Mwanaume mwenye suti anamwonyesha mwanamke gari ndani ya jumba la magari. Wote wanatabasamu na mwanaume anashikilia kifaa kama kibao cha kielektroniki. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kuuza au kununua gari.

Gari jeupe aina la zuzuki limeegeshwa barabarani. Mazingira yana miti na majengo pempeni yakionyesha eneo tulivu la mtaa au shule mjana ni wa jua kali na hali ya hewa ni nzuri sana.

Lori kubwa limebeba magari mapya kwenye trela maalum huku likisafiri barabarani. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi wa juu na chini ya trela yakielekea kwenye soko au kwa wateja wapya.

Gari aina ya Toyota Landcrusier lime egeshwa kando ya barabara likiwa rope na juu likwa na tairi akiba nyuma. Rangi ya gari ni ya buluu likiwa na tayari kwa safari au matumizi ya maeneo ya mbali. Mazingira ni ya utulivu pembeni ya msitu.

Magari mapya yamepangwa ndani ya jumba lenye madirisha makubwa ya vioo. Sakafu ni safi na dari lina mwangaza wa kisasa. Manthari inaonyesha sehemu ya maonyesho au uuzaji wa magari mapya katika jiji.

Magari mengi mapya yamepangwa kwa mstari kwenye yadi ya maonyesho au eneo la uhifadhi magari. Aina na rangi tofauti zinaonekana yakionyesha maandalizi ya mauzo au usambazaji. Mazingira yanaonyesha biashara ya magari kwa ujumla.

Magari mbalimbali yanapangwa kwa mstari katika eneo la maegesho yaliyojengwa kwa lami na matofali. Nyuma kuna majengo marefu ya makaazi au biashara. Mazingira yanaonyesha eneo la maegesho au uundaji wa magari mjini.

Gari jeupe la abiria aina ya matatu limesimama pembeni ya barabara lenye lami, katikati ya eneo lenye mwanga wa jua na anga safi yenye mawingu machache. Miti na nyaya umeme zinaonekana nyuma.

Tuk tuk nyekundu imeegeshwa kwenye eneo la nyasi ikiwa imezungukwa na miti . Inaonekana imechakaa kidogo ikionyesha kuwa haijatumika kwa muda au liko katika hali ya kuhitaji matengenezo.

Mume aliyevaa suti anatazama gari jeusi ndani ya jumba la magari. Anaonekana kuvutiwa na gari hilo na mazingira yanaonyesha kuwa yuko kwenye duka la kuuza magari mapya.

Mtu anampatia mwingine funguo ya gari juu ya meza yenye karatasi na mfano wa gari ndogo. Hii inaashiria mkabidhiano ya gari. Uende ni mchakato wa kuuza au kukodisha gari. Inaonekana kuwa katika mazingira rasmi ya ofisi.

Gari lenye mapambo mekundu limeegeshwa mbele ya jengo lenye maandishi ya Cargojet . Wakati ni usiku, limeangaziwa na taa za nje za jengo hili.

Magari mapya yamepangwa kwenye sakafu safi ya vigae ndani ya jumba la maonyesho. Taa za dari huangaza vyema magari haya yenye rangi tofauti yakionekana kuwa tayari kwa ununuzi au kuonyeshwa kwa wateja.

...Saa ya kuuza duka la magari anamwelezea mteja kuhusu gari lenye umeme, lenye boneti iliyowazi. Watu wawili wamevaa barakoa wakisimama karibu na gari jeupe aina ya Tesla, ndani ya ukumbi wa mauzo.

Maganda ya mabasi yamepangwa katika mstari ndani ya karakana kubwa. Baadhi yana rangi ya machungwa na maandishi ya kichina, huku moja likiwa jeupe na bado halijakamilika. Mazingira yanaonyesha hatua ya utengenezaji wa magari kabla ya kukamilika.

Lori jekundu la kubeba magari linaendeshwa barabarani likiwa limebeba magari kadhaa mapya kwenye ghorofa mbili. Magari haya yamefungwa vizuri kwa usalama wakati wa usafirishaji. Mazingira ya karibu ni ya kijani kibichi na miti mirefu pembeni ya barabara.

Gari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la majani huku magari mingi yakiwa yameegeshwa karibu. Magari ya mazingira ni ya miti mingi na anga safi ya buluu ishara eneo yenye utulivu hali nzuri ya hewa.

Magari ya kifahari yamepangwa ndani ya jengo la kisasa lenye vioo vikubwa. Kuna mercedes rangi ya fedha na magari mengine ya rangi angavu kama kijani na machungwa yakionyesha mandhari ya duka la magari ya bei ghali.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi nyeupe limesimama kando ya barabara na mlango wa upande umefunguliwa. Gari lenyewe linaonekana kuwa gari la usafiri wa umma katika mtaa wa kibiashara.

Watu watatu wamesimama karibu na gari ndani ya jumba la magari. Mzee mmoja anaelezea kitu kilicho chini ya buti ya gari huku wanaoondoa wakisikiliza kwa makini, wakionekana kuwa wanavutiwa.

Gari jeupe aina ya Honda linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari lenyewe lina alama ya uharibifu mdogo karibu na tairi la mbele kulia. Mazingira yanaonyesha ni eneo la wazi lenye kivuli.

Gari la aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye uwanja wa mawe karibu na ukuta wa nyanya za usalama. Gari lina rangi ya maroon na tairi nyeusi. Madirisha ya gari yamewekwa rangi nyeusi isiyoonekana ndani.

Wauzaji wakiwa sokoni wakiuza matunda na mboga kama mahindi, matango, nanasi na tikiti maji. Bidhaa vimepangwa kwenye meza za mbao chini ya vibanda vilivyofunikwa kwa karatasi. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za soko la kienyeji.

Duka limejaa kazi mbalimbali za mikono ikiwemo vinyago, shanga, ufinyanzi na michoro ya kitamaduni. Bidhaa zimepangwa mezani na kutandikwa ukutani ikiwakilisha utamaduni wa kiafrika. Mazingira yanaonyesha soko la sanaa na utalii.

Meza ya soko imejaa viatu ya plastiki na rubber za rangi mbalimbali kama vile bluu, zambarau, kijani na nyeusi. Viatu vimepangwa juu ya kitambaa cheupe vikisubiri wanunuzi. Mazingira yanaonyesha biashara ya mitaani ya viatu vya bei nafuu.

Watu wengi wako sokoni wakinunua na kuuza matunda kama tikiti maji maparajiji na mbonga. Wauzaji wamekaa jini huku bidhaa vikiwa vimepangwa aridhini. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi katika soko la matunda na mboga.

Bidhaa mbalimbali ya kilimo kama ndizi na kabeji na maparachichi yamepangwa kwenye meza ya mbao sokoni. Wafanyabiashara wanaonekana wakihudumu chini ya paa la mabati. Mazingira haya yanaonyesha shughuli nyingi za biashara ya mboga na matunda.

Wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile shanga, vinyago, vikapu na sanaa za mikono kwenye vibanda ndani ya mjengo. Mazingira ni safi na bidhaa zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia wateja.

Bidhaa vya kienyeji kama vinyago, ngoma ndogo, na nguo zimetandazwa sokoni chini ya mwavuli mkubwa mwekundu. Wafanyabiashara wamesimama karibu na vibanda vyao huku wateja wakichunguza bidhaa kwa makini. Mazingira yanaonyesha shughuli za biashara na utamaduni wa kiafrika.

Duka limejaa mapambo ya mikono kama shanga, vikuku, vinyago, na vichongo vya mbao. Rangi mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri uktani na mezani. Mtu mmoja ameonekana akichunguza bidhaa huku ndani ukiwa na sakafu ya vigae na mwangaza wa kutosha.

Viatu mbalimbali vya mitumba vimepangwa kwenye rafu na sakafuni, kando ya ukuta wa rangi ya zamabarau ulioandikwa Darling. Wateja wanapita karibu wakiangalia bidhaa sokoni katika eneo la wazi.

Kuna bidhaa nyingi za mikono zenye rangi mbalimbali ikiwemo mikapu, bangili na mapambo yaliyosokotwa kwa ustadi. Viti hivi vimetengenezwa kwa nyuzi na shanga za rangi tofauti tofauti vikionyesha ubunifu wa kipekee wa kazi za sanaa za kitamaduni.

Mboga mbalimbali ikiwemo spinach vimepangwa vizuri sokoni tayari kuuzwa. Mboga hivi ni safi na zenye rangi ya kuvutia likionyesha kuwa ni mbichi na yenye afya mzuri.

Lango la chuma jeusi limefungwa na limeandikwa rooms to let kwa karatasi ndogo katikati. Ukuta wa nyumba umetengenezwa kwa mawe na umepakwa rangi ya kijani pembeni. Mazingira yanaonyesha jengo la makaazi lenye vyumba vya kupangisha.

Nyumba ya ghorofa moja imezungukwa na uwanja mkubwa wa nyasi na miti mingi ya kijani. Kuna meza na viti chini ya hema, upande wa kulia, na benchi ndogo mbele. Mazingira ni tulivu na yanafaa kwa mapumziko ya kifamilia.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi lina madirisha yaliyo na mabalkoni kila ghorofa. Chini kuna biashara mbalimbali ikiwemo duka na ofisi na hali ya anga inaonyesha anga ya buluu iliyojaa mawingu mepesi.

Jengo la makaazi lenye rangi ya zambarau limejengwa katika eneo la vumbi na lina bango kubwa lenye maandishi ya to let likiwa mbele ya ukuta wa nje. Milango na madirisha ya vyumba yana rangi ya samawati.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa rangi ya manjano na milango ya bluu likiwa karibu na ua wa mabati ya chuma. Lipo kwenye eneo la nyasi kavu na linaonekana kuwa na jengo la makazi ya wapangaji.

Majengo marefu ya kisasa yanaonekana yakiwa na madirisha mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuta imechorwa kwa mchanganyiko wa rangi ya matofali na nyeupe huku vipengele vya rangi ya waridi zikiongeza mvuto. Anga la juu linazidi kupendezesha mandhari.

Jengo la ghorofa linaonekana nyuma ya ua mkubwa wa kijani uliozungukwa na mimea. Lango jeusi limefunguliwa na kuna bango linalosema Siano Court B karibu na mti mkubwa. Jengo linaonekana kuwa ni la makazi.

Picha inaonyesha nyumba ya gorofa moja iliyozugukwa na bustani yenye miti na vichaka vilivyopagwa vizuri. Mazigira yanaonekana kuwa safi tulivu na yenye mandhari ya kijani kibichi yanayoashiria eneo la makahazi lenye utuzaji mzuri wa mazigira.

Nyumba ya kifahari imezungukwa na bustani yenye mandhari nzuri, nyasi zenye kijani kibichi, miti mirefu na uzio wa kijani unaotenganisha bustani hiyo na mazingira ya nje.

Sehemu ya duka la samaki yenye maandishi ukutani. Kuna samaki waliogandishwa kwenye meza ya plastiki nyeupe na mabango yanayounga mkono. Ukuta una picha aina tofauti za samaki na vifaa vya kupima. Mazingira ni safi na imepangiliwa vizuri.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio na zimejaa aina mbalimbali za vifaa vya kuchezea watoto kama magari ya plastiki, mipira na vikaragosi. Maeneo ya bei yamebandikwa juu kuwasaidia wateja kufanya uchanguzi kwa urahisi.

Mazingira ya duka kubwa la vifaa vya bustani ambapo taa nyingi za solar za nje zimepangwa kwa mpangilio mezani. Pembeni kuna mitungi mikubwa ya plastiki, vifaa vya kilimo na matangazo ya bei. Mandhari inaonyesha maandalizi ya bidhaa kwa ajili ya bustani.

Jengo la Quickmart linaonekana likiwa na alama kubwa la jina yake. Mbele ya duka kuna mikokoteni ya kusukuma bidhaa na sehemu ya maegesho yenye nafasi ya wazi. Mmea wa kijani umetengenezwa dukani .

Mboga na matunda mbalimbali yamepangwa kwenye sanduku la duka lenye rejareja kuna vitunguu, pilipili, nyanya, brokoli na matango na bilinganyi. Kila moja akiwa na bei ilioandikwa mbele yake mazingira yanaonyesha sehemu ya mboga safi na supamaketi.

Duka kubwa la Carrefour lina sehemu ya malipo ya haraka iliyoandikwa express counter . Wateja wanasimama na mikokoteni yao wakisubiri kulipa na mlinzi amesimama karibu na mlango wa kuingia. Mazingira ni safi na yaliyo na mwanga mwingi.

Vimepangwa kwa mstari ndani ya duka kubwa la rejareja. Pembeni kuna vikapu vyenye mipira na viti vya plastiki vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Sakafu ni safi na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha kwa wateja wanaonunua bidhaa.

Maduka makubwa ya rejareja yanaonyesha rafu zilizojaa bidhaa kama karatasi za chooni na sabuni. Mabango ya matangazo ya bei nafuu yamebandikwa juu, ikionyesha punguzo na promosheni kwa wateja. Mazingira ni safi na yenye mwangaza mwingi.

Rafu za duka kubwa, zimepangwa kwa mpangilio na kujaza bidhaa mbalimbali kama nafaka, vinywaji na supu. Bidhaa zimepangwa kwa rangi tofauti tofauti vikiwa kwenye vifungashio vya kuvutia chini ya taa angavu ya dari.

Watu wako ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Sehemu hii imejaa mikate, keki na bidhaa za nafaka. Mabango yamepangwa juu kuonyesha maeneo tofauti. Rafu zimejaa vizuri na taa huangaza eneo lote. Mazingira ni safi na ya kuvutia kwa wateja.